Nguzo kubwa yenye kifaa maalumu chakuongeza na kupunguza msongo wa umeme unao toka katika vyanzo vikuu vya uzalishaji wa nishati hiyo na kusambaza katika maeneo mbalimbali kupitia nyaya, hivyo kuimarisha usambazaji wa huduma za umeme.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kilichojengwa kwa teknolojia ya kisasa kikiwa na mitambo mikubwa inayochakata nguvu za asili kama maji, gesi au jua ili kutoa umeme unaosambazwa katika maeneo mbalimbali ya mji na vijiji.

Eneo lililotengwa maalumu likiwa na mitambo mikubwa ya uzalishaji wa umeme, inayofanya kazi ya kuzalisha nishati zenye nguvu na kusafirishwa kupitia nyaya zilizounganishwa na nguzo hadi sehemu mbalimbali katika makazi ya jamii na hivyo kuimarisha usambazaji wa huduma hizo za umeme.

Nguzo za umeme zilizopo katikati ya mji, zikiwa na nyaya nene zinazochukua umeme kutoka vyanzo vikuu kuelekea katika makazi ya watu, na hivyo kusambaza huduma hiyo ya umeme kwa ajili ya kurahisisha shughuli za kiuchumi na kijamii.

Nguzo zenye mashine maalumu ya kupunguza msongo wa umeme unaotoka kwenye vyanzo vikuu, kuelekea maeneo mbalimbali ya makazi ya watu, pamoja na viwandani; kwa ajili ya kuimarisha matumizi katika usambazaji wa umeme, na hivyo kurahisisha maendeleo katika shughuli za kijamii na uchumi.

Kiwanda klichojengwa kwa ajili ya kuzalisha umeme kikiwa kandokando ya bwawa linalosambaza nguvu katika kiwanda hicho na hivyo kuzalisha nishati hiyo inayopelekwa katika maeneo mbalimbali ya kijamii ikiwemo majumbani pamoja na viwandani.

Nguzo maalumu ya umeme, ikiwa na mashine inayotumika kupunguza msongo au kiwango cha umeme, kinachotoka kwenye vyanzo vikuu kuelekea maeneo mbalimbali ya makazi ya watu au hadi kwenye viwanda ikiimarisha usambazaji wa huduma hizo kwa kuzingati matumizi sahihi kulingana na mahitaji.

Kiwanda kikubwa kinachofanya kazi ya kuzalisha nishati ya umeme, kikitumia mitambo ya kisasa na hivyo kuimarisha uzalishaji huo kwa ufanisi mkubwa, kwa ajili ya kuzingatia usambazaji wa huduma za umeme kwa jamii.

Nguzo ya umeme yenye mashine maalumu, inayofanya kazi ya kupunguza na kuongeza msongo wa umeme, kutoka kwenye vyanzo vikuu, kuelekea maeneo mbalimbali katika makazi ya watu. Na hivyo kuimarisha huduma nzima ya usambazaji wa umeme.

Nguzo za umeme zilizowekwa pembeni ya ukuta wa saluji, zikiwa na nyaya zilizopangwa kwa msururu zinasafirisha umeme kutoka kwenye vyavzo vikuu kuelekea sehemu mbalimbali za jamii ikiwemo viwandani na majumbani kwa ajili ya kuimarisha swala zima la huduma za umeme.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha nishati ya umeme, uliowekwa katika sehemu maalumu. Ukiunganishwa na nyaya mbalimbali zinazopita kwenye nguzo na kusambaza huduma hiyo katika maeneo mbalimbali ya makazi ya jamii. Na hivyo kuimarisha shughuli za kiuchumi na kijamii kiujumla.

Ukuta uliotengenezwa kwa uzio wa umeme. Ikisaidia kuimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ya mjini, na hivyo huonyesha faida za usambazaji wa huduma za umeme.

Kiwanda kikubwa cha uzalishaji wa nishati ya umeme kilichojengwa pembeni ya maji kikitumia maji hayo kwa ajili ya kuzalisha nguvu hizo zinazofanya usambazaji wa umeme katika sehemu mbalimbali za jamii kwa ajili ya shughuli za kimaendeleo.

Barabara kubwa katikati ya jiji iliyosheheni vyombo vya usafiri pamoja na watu, ikiwa na taa na alama za barabarani zinazoweka utaratibu mzuri kwa ajili ya kutumia barabara hiyo, na hivyo kuepusha ajali.

Taa za barabarani zimesimama kwa mlingoti wa chuma kwenye makutano ya barabara, zikiangaza kwa rangi tofauti ili kudhibiti mwendo wa magari na watembea kwa miguu, hivyo kusaidia usalama wa usafiri kwa kuepusha ajali.

Wafanyakazi waliovaa mavazi maalumu ya usafi, wakiwa wamebeba vifaa vya kukusanya taka, wakitembea pamoja na gari kubwa la kusafisha taka katika mitaa, wakizoa uchafu uliotupwa hovyo ili kuhakikisha usafi wa mazingira na afya bora kwa jamii.

Takataka mbalimbali kama vile plastiki, karatasi na mabaki ya vyakula zilizotupwa kiholela kwenye ardhi ya wazi. Hali inayohatarisha afya ya jamii na kuchafua mazingira kutokana na uwezekano wa kuenea kwa magonjwa au uchafuzi wa vyanzo vya maji.

Mifuko mingi iliyowekwa katika eneo maalumu, ikiwa imesheheni takataka zinazosubiri kupakiwa kwenye magari maalumu yanayozunguka katika mji, na kwenda kutupa katika sehemu zinazo stahili; njia hii ikiwa ni njia nzuri ya mfumo wa udhibiti wa takataka.

Gari la kukusanya takataka limetengenezwa kwa uwezo mkubwa, likizunguka mtaa au eneo la jiji likikusanya na kusafirisha takataka kutoka sehemu mbalimbali, kwenda kwenye vituo vya kutolea taka gari hili linasaidia kusafisha mazingira na kuzuia usugu wa uchafu.

Takataka mbalimbali kama vile plastiki pamoja na mabaki ya chakula yaliyotupwa kiholela kwenye ardhi ya wazi. Hali inayohatarisha afya ya jamii na kuchafua mazingira, kutokana na uwezekano wa kuenea kwa magonjwa au uchafuzi wa vyanzo vya maji.

Takataka zilizotupwa katika eneo la wazi na kuzagaa pembeni ya ukuta, ikiwa ni njia mbaya ya uhifadhi wa takataka unaoleta uchafuzi wa mazingira, na hivyo kuhatarisha maisha ya watu, kwani inaweza kuwa chanzo cha magonjwa ya mlipiko kama vile kipindupindu.

Watu mbalimbali waliochukua jukumu la kufagia mazingira yanayowazunguka; ikiwa ni sehemu muhimu katika udhibiti wa takataka zinazochafua mazingira, na hivyo kuimarisha afya za watu kwa kuepusha magonjwa yanayoweza kutokana na uchafu.

Miundombinu ya mabomba iliyowekwa sehemu za chini ya ardhi ikiwa inatumika kwa ajili ya kusafirisha uchafu wa majitaka, hivyo kutengeneza mfumo mzuri katika udhibiti wa takataka na kutupa taka hizo katika sehemu zinazostahili hivyo kupunguza uchafuzi wa mazingira.

Mfuko wa taka wenye alama au picha unaoonesha kuwa taka hizo ni za hatari na zinaweza kuwa na vimelea vya magonjwa au vitu hatari kiafya. Mfuko huo ukitumika kwa taka za hospitali au maeneo ya afya ili kuhakikisha usalama na usafi kwa watu wote.

Takataka mbalimbali kama vile plastiki, karatasi na mabaki ya vyakula. Yaliyotupwa kihorera kwenye ardhi ya wazi, hali inayohatarisha afya ya jamii na kuchafua mazingira kutokana na uwezekano wa kuenea kwa magonjwa au uchafuzi wa vyanzo vya maji.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kazi anayeonekana kukusanya takataka kwa bidii akitumia toroli maalumu akihakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa wakazi wa eneo hilo kupitia huduma bora ya usafi wa mazingira.

Mtambo mkubwa wa kusafisha na kuchakata taka, umesimama jalalani ukionyesha shughuli za usafi na utunzaji wa mazingira katika eneo la mji.

Magari kadhaa yaliyopo katika eneo la jalala, yanafanya kazi ya kubeba takataka zilizokusanywa kutoka kwenye maeneo mbalimbali ya mtaa, na hivyo kuyaleta sehemu husika kwa ajili ya kuzimwaga, ikiwa ni njia sahihi ya udhibiti wa takataka.

Mapipa makubwa yaliyopo katika sehemu ya umma yanayotumika kuhifadhia takataka na hivyo kusafisha mazingira, takataka zikitunzwa katika mapipa hayo na kusubiri kwenda kutupwa katika maeneo maalumu ambayo ni husika kwa ajili ya udhibiti wa takataka.

Mapipa mapya na masafi kwa ajili ya kuhifadhia takataka, yanayotumika kuwekwa kwenye eneo maalumu, kama vile; majumbani, ofisini pamoja na sehemu za umma na hivyo kusaidia katika njia stahiki za udhibiti wa taka kwa kuepusha magonjwa yanaweza kutokana na mlipuko wa unaosababishwa na uchafu.

Watu mbalimbali waliokusanyika katika eneo la barabara, wakiwa wamevaa mavazi maalumu wameshika vifaa kama vile chepeo na ufagio wanafanya usafi katika eneo hilo ili kuimarisha mazingira na kuepusha magonjwa mbalimbali yanayoweza kutokana na uchafu.

Miundombinu na chooni ikiwa imetengenezwa kwa muundo wa kisasa, inayosaidia kuhifadhi taka zinazotokana na uchafu wa binadamu kwa njia nzuri na zilizo, sahihi ikiwa ni sehemu ya ufanisi mkubwa katika udhibiti wa taka na kuepusha magonjwa mbalimbali yanayo weza kutokana na uchafuzi wa mazingira.

Mashine kubwa ya kuchimba inayojihusisha na kazi ya kuweka miundo mbinu ya kusafirisha maji safi ambopo bomba kubwa likionekana linapotishwa ardhini, ishara ya uboreshaji wa huduma ya maji Katika jamii.

Gari maalumu la ujenzi linaloonekana kufanya kazi ya kuchimba na kuweka miundombinu ya mabomba ya maji safi, likiwa katika eneo la makazi ili kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora ya maji kwa jamii.

Gari linaloonekana rangi ya bluu linalofanya kazi ya kusambaza maji safi katika maeneo ya mji na vijijini, vikisaidia usambazaji wa huduma hizo kwa ajili ya matumizi mbalimbali katika jamii na hivyo kuimarisha afya za watu kwa kutumia maji safi.

Gari lenye pipa ya bluu linalotumika kuhifadhia maji safi, likifanya kazi ya kusambaza maji katika maeneo ya mji kwa watu mbalimbali, na hivyo kuimarisha huduma za kijamii kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo.